Chumba cha huduma ya meno huku akionekana mtoa huduma aliyevaa sare za rangi ya bluu bahari, na mikononi akiwa amevaa mipira myeupe na huku ameshika kifaa, huku akiingiza katika kinywa cha mgonjwa aliyelala katika kitanda.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na kuta zenye rangi ya maziwa, na mbele kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa maandishi meupe, na ndani tuwalio simama na mmoja aliyevaa koti jeupe na barakoa, huku akiwa amemshika kijana mdogo aliyeshika picha ya meno akimueleza juu ya utunzaji wa kinywa.

Sehemu ya ardhi iliyo na barabara iliyokatika na kando kukiwa na mtaro mkubwa wenye maji machafu, na upande wa pili ikionekana nyumba zilizowekwa kwa mabati yaliyochakaa.

Sehemu ya wazi iliyo na uwanja mkubwa ulio na nyasi fupi na kando kukiwa na miti mikubwa, na pembeni ya uwanja huo wakionekana wanafunzi waliovaa sare za rangi nyeupe na kijani, huku kila mmoja akiwa amechuchumaa mbele ya mti mdogo.

Sehemu ya nje ya jengo la hospitali pembeni kukiwa na mabenchi ya chuma, na mbele ya mabenchi hayo kukionekana watu waliosimama, na pembeni kukiwa na magari ya kubebea wagonjwa yenye rangi nyeupe na mistari mekundu.

Jengo la hospitali linaloonekana sehemu ya ndani, kukiwa na kuta nyeupe na rangi ya bluu bahari. Na huku kukiwa na madirisha makubwa yenye vioo na sakafu iliyo na zulia lenye rangi nyekundu .

Chumba kikubwa kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na kochi lililo na rangi ya bluu, na huku kukionekana wamekaa watu wawili wakipeana elimu kuhusu afya ya akili. Akionekana binti mmoja aliyeshika kitabu huku akiwa anaandika na kalamu.

Sehemu ya wodi ya watoto, akionekana mama aliye na mtoto, akiwa amekaa juu ya kitanda na huku pembeni kukiwa na baadhi ya vitanda, na mama aliyeinama karibu na mama huyo, akiwa ameshika nguo na akiwa amevaa shati jeusi.

Chumba cha dawa kilicho na makabati ya rangi ya kijivu ya vyuma yaliyo na sehemu mbili sehemu ya chini kukiwa na milango na sehemu ya juu kukiwa na milango yenye vioo na ndani kukiwa na mashefu yaliyopangwa dawa na vifaa tiba.

Meza kubwa ya mbao iliyo na kizulia kidogo juu na juu ya kizulia hicho, kukiwa na kikombe na kisahani na ndani ya kikombe hicho kukiwa na kipande cha limao kilicho ndani ya maji na katika kisahani kukiwa na vipande vya tangawizi na limao, na sehemu ya nyuma ikionekana limao, tangawizi na kitu cha kupondea tangawizi.

Meza iliyo na viboksi vidogo vitatu, vilivyo na rangi nyeupe na nyekundu, na huku vikiwa vimeandikwa maandishi yenye rangi ya kijani na rangi ya karoti, na ndani ya viboksi hivyo kukiwa na dawa za asili, zilizo na mchanganyiko wa madini pamoja na vitamini mbalimbali.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwa mfano wa vidonge, vilivyowekwa katika kifaa kilichokatwa kama kijiko, nyingine zikiwa zimemwagika pembeni kwenye meza.

Sehemu ya ardhi yenye udongo mwekundu ikiwa na mmea kwa ajili ya dawa za asili uliotambaa juu ya ardhi hiyo, ulio na majani ya rangi ya kijani na maua mekundu yenye rangi katikati nyeupe na njano.

Sehemu iliyo na meza na juu ya meza hiyo kukiwa na makasha mbalimbali yenye dawa za asili, zikiwa ndani ya makasha na maboksi na huku pembeni kukiwa na maua yenye rangi ya njano na matunda aina ya nanasi na ndizi mbivu zilizotumika kutengeneza dawa hizo.

Chupa yenye dawa ya asili ya kioo iliyo na mfuniko wa kijani na karatasi yenye rangi ya njano na maandishi meusi, na huku kwa mbele kukionekana picha ya zao lililotengeneza dawa hiyo.

Sehemu ya shamba lenye mimea ya dawa za asili aina ya "aloe vera" ikiwa shambani, na majani ya mimea hiyo ikiwa pembeni na miba. Na huku pembeni kukionekana vichaka vingine na majani na miti midogo.